Mwanaridhaa anafanya kuruka mbali uwanjani. Anavaa jezi ya rangi za machungwa na viatu za mchezo wengine wameketi pembeni wakifwatilia mashindano ama vile vile atakuwa atashida.

Mashambiki wa timu wa Gor mahia wakiwa wamevaa mavazi ya kijani meupe wakisherehekea kwa furaha wamezuguka moto mkubwa unaoonekana kupiga kelele na ushindi huku wakishangilia na wanaweka mkono juu wakiwa wanasema Gor mahia juu.

Mtu amevaa mavazi rasmi ya mahakama akiwa na kitabu mkononi. Anaandamana na watu wengine wawili waliovaa suti, wametoka kwenye jengo la serikali lenye nguzo kubwa na wanaonekana wako kwenye tukio rasmi ambayo inaonyesha.

Hapo ni huduma centre mahali ya kutegenezea watu vitambulisho ama dokumenti zingine kama pasipoti ama e-citizen . Kuna watu wawili ambapo mmoja akiwa na karatasi na kalamu akiwa anaandikia kitu jamaa mwingine akiwa anatazama anaangalia.

Timu ya wanawake ilitovaa sare ya mchezo za rangi ya buluu wakiwa wamesimama kwa madura wakisikiliza maelezo, huenda kutoka kwa kocha, inaonekana wako katika uwanja wa michezo n nyuma yao kuna viti vya rangi tofauti kwenye jukwaa pamoja na mashabiki.

Wachezaji wawili wako uwanjani wakicheza mechi ya kandanda. Mmoja ameva sare za kijani na mwingine za blue na nyeupe mchezaji aliye na mpira anaonekana kuliongoza mbele, huku mashabiki wengi wakitazama kutoka jukwani.

Taka nyingi zimetupwa ovyo juu ya ardhi zikiwemo plastiki ,karatasi na mabaki ya vyakula .Eneo hili linaonekana kuwa jambo lisilo rasmi, jambo ambalo linaweza kuleta uchafuzi wa mazingira na kuhatayarisha afya ya watu na wanyama wanaoishi karibu.

Mtu akiwa anachukuliwa alama za vidole katika ofisi rasmi labda kwa ajili ya usajili wa kitambulisho pasipoti au huduma nyingine za kiserikali. Maafisa walioko kwenye sare za kazi wanaonekana wakishughulikia na vifaa vya kielektroniki kwenye dawati.

Uwanja mkubwa umejaa watu waliokusanyika kushuhudia mashindano ya riadha. Wanariadha wako tayari kuanza mbio huku mashabiki wakishangilia kutoka kwenye majukwaa yaliyojaa. Ni tukio kubwa la mchezo linalovutia umati wa watu.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi wakiwa wamesimama kwa mstari mmoja. Baadhi yao wamevalia mavazi ya kitaaluma kama vile mahakimu au viongozi wa serikali. Mavazi ya kanzu ndefu za heshima na mabegi ya mabega, huku wengine wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida ya ofisini.

Wanawake wawili wakiwa wanamsaidia mhudumiwa ambaye amekuja hapo huduma centre akiwa anatafuta kitambulisho chake au paspoti ili apate vizuri, anahudumiwa na kuna mbele yake kompyuta wakiwa wanatumia.

Hapa ni Huduma Centre . Mwenye alikuwa anasaidia watu, anahudumia watu anavaa barakoa na shati la kazi. Imeandikwa hapo kwa ukutani, urahisi na ufanisi ili wasaidie hao watu ile inatakikana.

Tukio rasmi ambapo viongozi wawili wako wanapeana mikono mbele ya kundi la watu. Wengine waliovaa sare za kijeshi na mavazi rasmi pia wanahudhuria ikionyesha ni hafla ya kiserikali au kitaifa.

Kundi la watu wamevaa sare nyekundu na kofia wakiwa wamekaa pamoja kwenye mkutano au hafla. Moja wao anaonekana akiongea na wengine kwa makini labda wakijadili jambo muhimu la kisiasa.

Hapa ni mahali pa kuchezea mpira wa kandanda, kuna timu moja ambapo wanacheza mpira wa kandanda, mmoja akiweka mpira kwa kichwa lake wengine wakitazama hiyo mpira. Na rangi yao ya fulana, moja ni manjano na zile zingine ni nyekundu ambapo imeandikwa KDF.

Hapa ni Huduma Centre ambapo watu husaidiwa. Kuna watu wengine ambapo wanasimama wakiwa security wa hapo. Kuna wengine wakiwa wanagonjea kuhudumiwa kwa hudumu zile ziko. Kuna wengine ambapo wanatumia kompyuta ili wasaidie watu.

Timu ya taifa ya mpira ya vikapu vya Kenya, Kenya National Basket Team wakiwa wamesimama kwa mstari uwanjani wakiwa wamevaa sare rasmi zenye Kenya na namba migongoni na kifuani. Nyuma yao kuna skrini kubwa ilionyesha Kenya pamoja na bendera ya taifa.

Watu kadhaa waliokaa na kusimama kwenye tukio fulani, labda ni mechi au sherehe. Watu waliovaa mashati mekundu wanaonekana wakiwa na furaha wakishangilia huku wakisimama. Mtu mmoja aliyevaa mavazi meupe ameketi, anaonekana mtulivu.

watu wakiwa ndani ya jeno la umma kama ofisi ya serikali au mahakama. Kushoto kuna dirisha ya kuhudumiwa ambapo watu wamesimam kwenye foleni wakisubiri zamu yao. Kulia wat wameketi kwenye viti wengine wakiwa na makaratasi mikononi inaonyesha wanaongoja huduma au mwito.

mchezo wa volleyball unaendelea kati ya timu mbili mja ikiwa na sare ya nyekundu na ingine ya njano na buluu mchezaji wa timu ya njano anaruka kujaribu kupiga mpira huku wachezaji wa timu nyekundu wakijaribu kuzuia kwa mikono yao ,mashabiki wanonekana wakitazama mchezo

Hii ni bomba kubwa la maji lililowekwa juu ya mtu mdogo. Maji yanabiririka chini ya bomba na mazingira yamezungukwa na nyasi na mawe. Hapo hapo inatuonyesha ni mahali mzuri.

Umati mkubwa wa watu umejaa kwenye jukwaa la uwanjani. Wengi wao wakiwa wamesimama na kupiga kelele au kuonyesha ishara kwa mikono. Linaonekana kuwa tukio la mchezo au mkutano mkubwa wa hadhara, ambapo watu wamekusanyika kwa hamasa kubwa.

Mandhari ya jiji la Nairobi, hasaa mahali ya jengo la Nairobi GPO, General Post Office ambalo ni maarufu kwa huduma za posta nchini Kenya, katika sehemu ya mbele ya picha kuna waendesha bodaboda wakiwa wamevalia kofia za usalama wakizingira ama kuwapakia abiria hao mizigo.

Shabiki mwenye furaha kubwa akiwa kwenye uwanja wa mchezo au hafla ya kitaifa. Amevalia mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya, anashika bendera mkononi na kuvaa miwani meupe na kofia. Anaonekana akipiga kelele na kushangilia huku watu wengine wakiwa nyuma yake.

Tukio rasmi ambapo mwanamke amevaa mavazi ya jaji, amesimama mbele ya nembari yenye nembo ya taifa. Pembeni kuna mtu, watu wawili waliovaa rasmi na nyuma yao kuna bendera za Kenya. Inafanana na hafla wa kuapishwa.

Kundi kubwa la mashabiki waliovaa nguo zenye rangi tofauti, wengine wao wakiwa wamevalia rangi za bendera ya Kenya. Wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo wakishangilia kwa furaha, mikono ikiwa juu, baadhi wakipeperusha bendera ya Kenya. Hali inaonyesha furaha, mshikamano na uzalendo mkubwa. Huenda wakati wa mechi ya timu ya taifa au tukio kubwa la mchezo.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama nje ya ofisi ya serikali iliyoandikwa immigration servuces control office . Watu hao wamevaa barakoa baadhi wakiwa na makaratasi na faili mkononi wakionekana kusubiri huduma ya kupewa maelezo.

Wafanyakazi watatu wakiwa wamevaa kofia ya aina ya haki kama vile mavazi yao ina label ya Kenya na alama ya Kiafrika pamoja na maandishi yasioeleweka vizuri. Labda kuhusu huduma number mbele yao kuna jamaa mwingine aliyevalia barakoa huenda anahudumiwa ama wanahusiana katika shughuli hiyo ya rasmi.

Wachezaji wa mpira wa wakfu wakiwa uwanjani wakicheza ,mchezaji aliyevaa jezi ya kijani na buluu yenye namba kumi na tano anaonekana akirusha mpira juu ukielekea kwa upande wa wapinzani wake . Wachezaji wawili walievaa jezi zenye nambari sita na mbili wameruka juu wakijaribbu kuzui mpira huo kwa kublock

Mashabiki wakifurahia kwenye uwanja wa mchezo. Wamevaa jezi za Kenya na wanapeperusha bendera kwa furaha. Mbele yupo mtu aliyevaa kofia na miwani. Anaonekana kufurahia tukio hilo la mchezo ambapo anaagalia.

Mtu mmoja amevaa kofia iliyoandikwa kura kwa Moi na nembo ya chama cha Kanu. Hii inaonyesha kipindi cha kampeni ya kisasa ambapo watu walikuwa wakimuunga mkono rais wa zamani Moi kwa uchaguzi.

Kuna jaji ya mahakama na jamaa mwingine akiwa anavaa suti, wanaongeleshana hapa wakipiga story ili anaskizana moja kwa moja. Mmoja anavaa miwani na kofia mwingine akiwa anasikiliza huyu anasema nini ama anataka nini ili kujua mahakama na sheria.

Watu watatu wako ofisini. Mwanaume aliyevaa suti anamsaidia mwanmke aliyetumia computer . Pembeni, kuna mwanamke mwingine ambaye amesimama karibu na camera na computer ingine. Anaonekana ni kama shughuli ya usajili au mafunzo ya matumizi ya vifaa vya ofisi.

Mtaro mkubwa wa kuchimba ardhini ambao umejaa maji ya rangi ya kahawia. Huenda ni matope au maji ya mvua. Mtaro huu unaonekana kuwa sehemu ya kazi ya ujenzi uekaji miundo mbinu kama vile mabomba au nyaya za umeme.

Mwanamke akihudumiwa katika dirisha la huduma kwa wateja au huduma za serikali. Wote wawili wameketi. Mtoa huduma yupo upande ya ndani akiwa na kompyuta mbele mbele yake huku mteja akiwa upande wa pili wa dirisha akiwa ameketi kwenye kiti chekundu.

Wachezaji wa mpira wa miguu, soka wakiwa wanatoka uwanjani wakiingia labda wakati wa mapumziko au baada ya mechi. Wamevaa jezi la rangi la majano na viatu vya mchezo na wako kwenye uwanja wa michezo, stadium ulionjaa mashambiki walioketi kwenye majukwaa. Mandhari inaonyesha hali ya sherehe au tukio la mchezo lilioendelea na kishindo.

Jaji mwanamke akiwa amevaa mavazi rasmi ya majaji, ni rangi nyekundu na nyeusi pamoja za bendera ya Kenya nyuma yake ameshikilia bibilia juu kwa mkono mmoja wake. Anazugumza kupitia kipasa sauti ishara kwamba anampa na anamtoa hotuba rasmi ya kisheria.

Wafanyikazi wa taasisi ya huduma ya Posta wakiwa ndani ya ofisi. Wanawake hao wamevalia sare rasmi ya kikazi zenye rangi ya kijivu na nyekundu. Wanaonekana wakihudumia katika kaunta. Mmoja wao, huyo, yuko mbele akiwa anatabasamu huku akiwa na makasha ya barua au faili zilizopangwa kwenye tray na plastiki za rangi ya blue .

Kundi la wanaume waliovaa suti na kofia ya rangi ya machungwa wakiwa mbele ya jukwaa ya maandishi ya ODM. Mmoja wao amesimama kwenye kipaza sauti akiongea huku wengine wakiwa nyuma yake wakimsikiliza hii inaonekana kua la mkutano ya waandishi wa habari au tamko la kisiasa kutoka kwa chama ODM.

Watu wameketi ndani ya jengo la huduma za umma wakiwa kwenye foleni, wakisubiri kuhudumiwa. Kuna viti vingi vya kukalia na watu wa rika malimbali, akiwemo mwanajeshi au polisi aliyesimama karibu pia wahudumu wanaonekana pia kusimama na kuzungumza na wananchi.

Mechi ya mpira wa mguu uwanjani ambapo wachezaji wa timu mbili tofauti wapo ndani ya eneo la goli wakiwa tayari kwa mpira wakona na mkwaju mashabiki ndio wanaonekana kwenye jukwaa wakishangilia mpira kwa makini.

Mashabiki ya timu ya waliovalia mavazi nyekundu wakishangilia kwa furaha. Mmoja wao anapeperusha bendera ya taifa kuonyesha uzalendo na usaidizi wa timu yake ili waende kushindwa hizo timu zingine.

Tukio la rasmi ambapo mwanamke mwenye mtoto mdogo anapokea hati au cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa shati jeupe. Watu wengine kadhaa wamesimama nyuma yao wakitazama tukio hilo kwa furaha. Mandhari ya nyuma ina mabango yenye nembo ya serikali na maandishi yanayoashiria utoaji wa huduma kwa wananchi. Pengine kuna kituo cha huduma.

Mwanaume aliyevalia suti ya rangi ya buluu akiwa amesimama kwenye dibali ya kushika kipasa sauti. Nyuma yake kuna bango yenye maandishi Milimani high courts civil division pamoja na picha ya mizani ya haki symbol ya sheria.

Eneo la ujenzi ambapo mashine makubwa yamechimbwa ardhini. Kuna kifaa kikubwa cha kuchimbwa cha kampuni ya Hyundai upande wa kushoto wa picha. Kati ya mashine kuna sehemu yenye mdomo wa mfereji au mfereji wa maji taka manhole kuashiria kuwa huenda kazi inayofanyika ni ya kuweka mifumo au maji ya maji taka.

Mashabiki wa kandanda wakiwa uwanjani wakivaa jezi za timu zao na kuonyesha furaha, ushikamano wa ushabiki mkubwa. Baadhi yao wanavaa jezi ya SportPesa huku wakipeperusha bendera ya Tanzania.

Timu mbili zikicheza mechi ya Kenya ya premier league .Timu moja imevaa rangi ya kijani na nyingine bluu ama white . Mchezaji moja wa timu ya bluu na white yuko na mpira , anaudhibiti vizuri huku akichenga mchezaji wa timu ya kijani akiendelea kuelekea golini kwa stadi na kasi .

Wachezaji wa timu wa mpira na miguu wamevalia sare nyekundu zenye maandishi ya KDF, wako kwenye uwanja wa mchezo wakifanya mazoezi ya kukimbia na kunyoosha miguu. Nyuma yao kuna goli ya kadada inaonyesha wako tayari kwa mchezo au mashindano.

Kundi la mashabiki waliovaa jezi ya jano zenye mandishi Tusker wakiwa kwenye uwanja wa mchezo. Wengine wamesimama wakishangilia kwa furaha huku wakipiga kelele na kuinua mikono yao juu kuonyesha mshikamano na mapenzi yao kwa timu yao ya mpira.

Kuna mzigo mkubwa wa vitambulisho vya taifa ya Kenya vikiwa vimepangwa juu ya meza. Vitambulisho hivyo huenda viko tayari kuchukuliwa na wamiliki wao kwenye ofisi ya usajili au kituo cha huduma.

Watu wameketi kwenye eneo la kusubiria hospitalini mahali ambapo baadhi ya o wana watoto wachanga. Mwanamke aliyevaa sare ya nyeusi anaonekana akizubgumza na wagonjwa huenda ikawa ni mhudumu wa afya akitoa msaada au maelekezo

Hapa ni Huduma Centre mahali ambapo watu huwa wanasaidiagwa. Kuna wahudumu wengi wakiwa wanaongeleshana na kutumia kompyuta yao na kusaidia watu. Kuna wengine ambao wanaogonjea hio usaidizi wakiwa wanakaa bado hawajahudumiwa.

Mwanariadha akiwa katika harakati za kutua kwenye mchanga, baada ya kuruka kwa mbali, long jump kwenye uwanja wa mchezo, mchanga unasambaa juu ya kasi kuonyesha kuwa ameruka kwa nguvu, na ametua kwa kasi. Mwanariadha anavaa mavazi ya michezo na namba ya kushiriki shindano.

Dawati la kutoa taarifa, information desk , lililoko ndani ya jengo la huduma center . Wafanyikazi waliovaa sare za kazi wameketi nyuma ya dawati lililosubiri kuhudumia wananchi. Eneo hili linaonekana kuwa pana, safi na limepangwa vizuri na viti vingi kwa ajili ya wateja wanaosubiri huduma. Huduma center ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kwa urahisi na kwa haraka.

Kundi la wanaume waliovaa suti wakiwa ndani ya ofisi au chumba cha mikutano chenye ukuta na ubao mweupe. Mtu mmoja aliyevaa suti ya buluu na tai ya waridi amesimama mbele ya kamera kana kwamba anatoa taarifa au hotuba . Kuna vifaa vya ofisi kama kompyuta, kamera ya kurekodi na vitu vingine Wamesimama na kumskiza kwa makini.

Eneo la huduma kwa wateja lenye watu walioketi na wengine wakiwa kwa foleni wakisubiri kuhudumiwa. Kuta zimepambwa kwa rangi ya buluu na nyeupe na kuna madirisha ya huduma yaliandikwa kwa namba kama vile counter seven, counter eight na kadhalika.

Mkutano wakisiasa au tukio la campaign . Mtu aliye mbele anazungumza kwenye kipaza sauti akiwa mbele ya bango lenye jina 'Kalonzo'. Huku akiwa ameambatana na kundi la watu waliovaa mavazi ya rangi ya samawati, blue , ambayo ni kawaida kwenye kwenye mkutano wa kisiasa ili kuonyesha kushikamana au kuwasilisha

Hafla rasmi ya kuapishwa kwa mawakili wapya. Sehemu ya juu inaonyesha wawili kati yao wakitoa hotuba au kula kiapo mbele ya vipaza sauti wa hadhira wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya wawakilishi. Sehemu ya chini inaonyesha kundi kubwa la wakilii waliopigwa picha pamoja baada ya hafla hiyo wakiwa mbele ya jengo la serikali au mahakama.

Tukio la uchaguzi au usajili ya wapiga kura, mtu mmoja mwenye shati la madowa amesimama mbele ya meza akifuatilia maelezo kutoka kwa ofisa aliyevaa shati jeupe na kitambulisho shingoni ambaye anaonekana kuonyesha sehemu ya kujaza na ku saini kwenye karatasi.

Mshabiki mmoja akiwa anavaa fulana la nyeupe ambapo limeandikwa SportPesa, huku akiwa na bendera ambapo imeandikwa Gor Mahia. Hii ni mchezaji wa kandanda ambapo huwa wanakuanga hapo.

Watu wamekusanyika chini ya hema wakihudumiwa na maafisa. Kuna meza yenye kompyuta pakato na moja na wahudumu anaandika taarifa maalum ambazo hao watu wamekuja na kuna viti vya kazi.

Naona umati wa watu wakiwa wanakaa pamoja. Hawa ni mashabiki wa timu ambayo wako na tarumbeta. Wako na furaha tabasamu ili wanataka hii timu yao ambao wanashabiki washinde hiyo mahali ama hiyo mchezo.

Wafanyikazi wanne wa Huduma Center wamesimama pamoja. Wanaongea kwa utulivu huku wakitabasamu wanaonekana kuna maelewano na mshikikamano mzuri kazi .Hali iliyovutia kwa kuonyesha huduma ya kila sikunya wateja.

Mwanamke mmoja akiwa na mikrofoni anatoa hotuba hapo kwa mahakama. Vile tunavyoona yeye ni jaji kuu wa mahakama na anatoa hotuba mzuri ambapo anacheka. anatabasamu.

Tukio la mtu mmoja akihudumia katika kituo cha usajili au huduma wa serikali kwa kutumia vibaya teknologia. Mtu huyo anakadamiza kidole chenye kifaa cha kuhukua alama za vindole fingerprint scanner ikiwa na sehemu ya mchakato wa thimbitisho ya utambulisho au usajili wa taarifa.

Mashabiki wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamevaa mavazi ya kijani na nyeupe, rangi iliyohusiana na klabu ya gor mahia kutoka Kenya. Mashabiki hawa wamejaa furaha, wakishangilia kwa nguvu, mmoja wao aliyevaa sare nyeupe na kofia za kijani wamesimama juu wakiwa wamenyanyua mikono juu nyuma yake kuna bang lililoandikwa we now need mancity wakionyesha hamasa kubwa ya timu ya.

Kundi la viongozi wa mahakama wakiwa mbele ya jengo la kiserikali katika kuna jaji mkuu chief justice akiwa amesimama nyuma na nembari ni nembo ya office of the chief justice judiciary . Wote wamevaa mavazi rasmi ya kikazi na baadhi yao wamevaa suti za rangi nyeusi na nyekundu.

Hapa ni Huduma center . Kuna watu wengine ambapo huwa wanaongojea ili wapate usaidizi. Wanakaa kwa kiti ya huduma ili wapate usaidizi kwa wale ambapo wanahudumia watu. Kuna wengine ambapo wanahudumiwa ili waongoje.

Mtu mmoja anatoa mafunzo au mwelekezo kwa kikundi la watu walioketi. Inaonekana kuwa ni kikao au semina inayofanyika ndani la jengo la uma au taasisi wa.

Hapa ni huduma centre ambapo watu wakikuja husaidiwa kwa vitu kama wanataka kutengeneza document ama vitambulisho ama passport .Kuna watu wawili wafanyakazi wakiwa na barakoa wakiongeleshana hapa wakiwa na furaha.

Kuna watu wengi wanaoshabiki ambapo wanakuanga mashabiki wa timu ya Kenya Harambee Stars, wakiwa hapo kiwanjani, tunaona jamaa mmoja amesimama akiwa ameweka mikono yake juu na anakuanga mshabiki wa hiyo timu, anavaa tishati ama fulana ya Kenya, kuna mwingine anatabasamu ama anapiga kelele.

Mzee mwenye anavaa suti akiwa anaongeleshwa na wahudumu wa huduma Kenya akiwa anataka abadilishe kitambulisho chake ama achukue pasipoti na vitu vingine vya documenti .

Mwanaume amevaa glavu na sare ya ofisi akiwa anakagua au kushughulikia hati mezani. Pembeni yake kuna mwanamke aliyevaa kofia na t-shirt nyekundu akiwa anamtazama, inaonekana ni katika mazingira ya huduma kwa umma.

Pasipoti ya Kenya ni hati rasmi ya kusafiria inayotolewa na serikali ya Kenya kwa raia wake ili waweze kusafiri nchi ya nchi. Picha hii inaonyesha jina la mamuliki ya pasipoti, taarifa ya kuzaliwa, jinsia, uraia.

Mwanamke mmoja akiwa anatoa hotuba ama anatoa mawaidha hapo mbele ya mahakamani, wako na wengine ambapo huwa wanasikia ile kitu ambapo wanasema hapo nyuma yake wakiwa wanavaa vizuri. Hapo nje kuna wanawake wengine wakiwa wanasikia.

Kuna washabiki watatu, mmoja amevaa miwani na wengine wanavaa kofia. Wameweka juu hiyo kichwa yao kitu wakiwa wanatabasamu sana, wameshikana mkono ili yanaweza furahisha ama kitu yenye.

Wachezaji wa timu mbili wanacheza kandanda uwanjani. Wengine wamevaa jezi za kijani na wengine za manjano. Mpira uko chini na mmoja anajaribu kuupiga. Watazamaji wengi wameketi kwenye jukwaa wakifuatilia mchezo huo kwa makini.

Watu wakiwa wanaja au kusaini nyaraka karatsi kwenye meza. Kuna mtu aliyeketi chini akiwa na kalamu akiandika kwenye fomu au daftari,. Wengine wamesimama karibu naye wakimsaidia wakisubiri zamu yao. Inaonekana ni eneo la usajili au utawala huenda kwa ajili ya huduma.

Huduma Centre ambapo wananchi wanapata huduma kama uwezo fund na NEMIS. Wahudumu wameketi mezani wakihudumia wananchi kwa mpangilio wa utaratibu ili kila mwananchi atibiwe.

Mashabiki wa mpira wa mguu wakiwa uwanjani wakishangilia kwa furaha .Mashabiki wengi wamevaa nguo za kijani mbichi, na nyeupe. Rangi ya timu ya Gor Mahia mmoja wa shabiki yuko mstari wa mbele ,akiwa amepaka mwili wake rangi ya kijani na maandishi meupe yanayosema Gor Mahia Harambee since 1960 akionyesha mapenzi yake kwa timu .

Kuna watu mbalimbali wanaonekana wakihudumiwa kwa ofisi iliyo na kaunta ya kompyuta, mfanyikazi ameketi akiandika kwenye kompyuta, huku wengine wakiwa wamesimama wakizungumza. Juu kuna mapambo ya baluni za kijani na rangi za kitaifa ukutani.

Watu sita wameketi kwenye viti vya kungoja katika jumba la huduma. Baadhi yao wameshikilia makaratasi mkononi huku wengine wakizugumza. Mbele yao kuna counter zenye mabango ya huduma kama KRA, NSSF na huduma za pensheni. Ukuta una nembo ya huduma Kenya yenye rangi za bendera ya taifa.

Mashambiki wa mchezo wakiwa uwanjani wakishangilia. Wengine wamevaa jezi la timu zao wakipigia makofi na kupiga kelele kwa furaha wakionyesha mshikamano upande wa michezo kwa hii kiwanjani. Ni mchezo wa mpira kandada.

Mwanamke aliye kwenye mahojiano ya tume ya huduma za mahakama amevaa rasmi na anaonekana akijibu maswali kwa tabasamu, akitafuta nafasi ya kuwa Jaji wa mahakama kuu.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa kwa kiwanja, wakiwa wanatazama goal keeper yao ambao wanaambiana maneno mazuri kabla hawajaingia kucheza mpira na vitu vingine huwa wakipatia mawaidha.

Watu kadhaa wameketi mezani wakijaza fomu au kuandika kwenye makaratasi. Mwanamke aliye simama mbele ya yao, akiwa na begi begani kama akisubiri huduma. Mazingira yanaonekana ya kijiji na jengo la bati lipo upande wa kushoto ikiwa na paa la mbao.